Mtukufu rais anawasalimia wanajopo wa mahakama kuu ya Kenya wakiwa pamoja katika hafla yaliyohusisha rais, jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya pamoja na viongozi wengine wengineo.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa mpira wa vikapu, kitengo cha wanawake. Wachezaji hawa wanafurahia kuwa mojawapo wa wachezaji wa timu ya taifa ya Kenya ya mpira wa vikapu. Mchezaji mmoja alioko nyuma ameshikilia mipira miwili ya kucheza mchezo huu.

Hapa ni njia ambapo abiria pamoja na waendeshaji pikipiki wanatumia. Kando ya njia hii kuna majengo marefu ambazo kuna ofisi mbalimbali ndani. Chini ya mojawapo ya jengo hili, kuna mwanadada ambaye anahudumia wateja kuhusu maswala tofauti tofauti.

Wananchi wameketi ndani ya mojawapo ya chumba cha huduma Kenya. Wananchi hawa wanasaidiwa kupata huduma mbalimbali, na wahudumu ambao wameketi nyuma ya kioo na wanatumia tarakilishi zao kusuluhisha au kutoa msaada ufaao.

Hii ni hafla ya mojawapo ya kufutalia kesi iliyofanyika katika mahakama kuu ya Kenya hapo awali. Hafla hii iliongozwa na jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya Bi Martha Koome ambaye alikuwa na naibu wake Bi Philomena Mwilu pamoja na majaji wengine.

Huu ni uwanja wa mpira wa kandanda. Uwanjani humu kuna wachezaji wa timu ya kandanda ya Tusker. Wachezaji hawa wamejikusanya pamoja wakinong'onezeana jinsi watakavyofanya kwenye mchezo ambao wanataka kuicheza ndiposa waibuke washindi.

Hivi ni vyeti vinavyotumiwa kusafiri katika nchi tofauti tofauti. Vyeti hivi yaani pasipoti vimeshikanishwa kwa pamoja kulingana na herufi mbalimbali zinazoanzia.

Wanadada hawa wanashiriki katika mchezo wa mpira wa vikapu kitengo cha wanadada. Wanadada hawa wanachezea timu mbili tofauti. Timu moja ikiwa imevaa sare ya samawati huku nyingine imevaa sare ya nyekundu iliyokolea. Mashabiki wamehudhuria mechi hii kushabikia timu zao tofauti tofauti.

Huu ni uwanja wa mchezo. Uwanjani humu kuna mbio za riadha ambazo zinaendelea. Mashabiki wamejitokeza kwa wingi kushuhudia mchezo huu wa riadha.

Hapa ni ofisi za Huduma Kenya. Ndani ya ofisi hii wahudumu wanakagua mojawapo ya runinga zinazotumika kuwajulisha wateja jinsi ya kuhudumiwa humu ndani. Kuna meza ambayo ina kipatakalishi juu yake. Wahidumu hawa wanawasiliana kuhusu jambo fulani.

Hawa ni wahudumu wa kusaidia wananchi kujiandikisha, na mambo mbalimbali. Wahudumu hawa wameketi katika viti vya samawati, wateja wanaitwa mmoja baada ya mwingine na kuhudumiwa. Juu ya meza wanayotumia kuna msimu, pamoja na kipini.

Hii ilikuwa hafla ya uzinduzi wa mojawapo ya mahakama nchini Kenya. Hafla hii ilihudhuriwa na jaji mkuu wa koti kuu nchini Kenya Bi. Martha Koome pamoja na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo.

Huu ni uwanja wa mchezo wa mpira wakandanda na michezo minginezo. Uwanjani humu kuna mashabiki ambao wameketi kwenye sehemu ya kukaa kwa mashabiki wakifuatilia mechi ambayo inaendelea kati ya timu mbili wanazozipenda.

Hii ni risiti ya kuonyesha malipo ya huduma ambazo mwananchi amepata katika mojawapo ya ofisi za huduma Kenya. Risiti hii inaonyesha malipo ya kukusanya cheti cha kusafiri nchi za nnje, ambayo ilifanyiwa na kijana aitwaye Evance Kipchirchir.

Huyu ni mojawapo wa wanasheria wa mahakama ya juu ya Kenya akihutubia katika hafla iliyofanyika ya mahakama kuu hapo awali. Mbele yake ana mikrofoni pamoja na chupa mbili na glasi ya maji.

Huyu ni mhudumu wa Huduma Kenya, akisaidia akina mama hawa katika kupata huduma mbalimbali za kiserikali. Nyuma yao, kuna watu wanaoongea wakiwasiliana kuhusu mambo mbalimbali. Juu ya meza kuna karatasi tofautitofauti zilizowasilishwa na wanadada hawa.

Hii ni ofisi ya huduma. Ndani ya ofisi watu wamepanga foleni wakisubiria kuhudumiwa. Vilevile, kuna mhudumu anayeongelesha mmoja kati ya wateja ambao wamefika ofisini humu.

Hapa ni ofisi za Huduma za Kenya. Kwenye ofisi hili, kuna wahudumu ambao wameketi wakiwasaidia wateja wanaokujia kwa kuuliza masuala tofauti tofauti. Kuna mojawapo ya meza zinazotumika na wahudumu hawa, kuna tarakilishi pamoja na simu ya mkononi.

Huyu ni jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya, Bi. Martha Koome, akihutubia katika hafla moja ya uanasheria ilifanyika hapo awali jijini Nairobi.

Mtukufu rais Daktari William Samoei Ruto, akisindikizwa na jaji mkuu wa mahakama ya juu, Bi. Martha Koome, wakiwa wametoka hafula moja iliyofanyika hapo awali.

Mtukufu Rais Daktari William Samoei Ruto, ameinua Bibilia huku akila kiapo katika hafla ya kuapishwa kwenye ofisi mnamo tarehe tano Septemba mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili. Kando yake kuna bibiye Mama Taifa Rachel Ruto.

Hii ni mojawapo ya ofisi ya kitengo cha huduma Kenya. Ndani ya ofisi hii kuna mhudumu anayewashughulikia wageni wanaokuja kumtembelea. Kuna meza ndani ya hii ofisi na juu ya meza kuna tarakilishi na mhudumu wa Huduma Kenya ameekelea kitabu juu.

Huu ni uwanja wa mpira wa kandanda. Ndani ya uwanja huu kuna mashabiki ambao wameketi mbali kidogo na wachezaji. Wachezaji wa timu ambayo imevaa sare ya manjano wanasherehekea bao baada ya mmoja wao kufunga.

Hawa ni wakili wanaowakilisa mahakama ndogo za mahakama kuu nchini Kenya. Wakili hawa wamejiunga pamoja katika hafla ya kuhakikisha kwamba matakwa na kesi ambazo zinapelekwa kortini zimewasilishwa na zimesikizwa kwa mda mfupi ufaao.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa mpira ya vikapu. Wachezaji hawa pamoja na kocha wao na mashabiki wengine wanaonekana kufurahia ushindi ambao wameupata katika mchuano huo. Mmoja wa wachezaji hao anainua kikombe huku wengine wakisherehekea.

Huyu ni mwanariadha ambaye anashiriki kwa mchezo wa kuruka masafa marefu. Kando yake kuna makocha ambao wameketi wakimtazama.

Huu ni uwanja wa mchezo wa kandanda. Ndani ya uwanja huu, kuna wachezaji wa timu ya Tusker ambao wanawashukuru mashabiki wao kwa kufika kutazama mechi yao. Vilivile mashabiki wanawapigia makofi kwa matokeo waliyopata wakiwa huko kwenye mashabiki wanakalia.

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa raga. Mashabiki hawa wamehudhuria mchezo wa raga unaoendelea katika uwanja huu. Shabiki mmoja amevalia bendera ya Kenya huku wengine wameshikilia vinywaji mkononi na kushangilia matokeo wanayoyapata kutoka ugani humu.

Hii ni sehemu mojawapo ya kuhudumiwa kwenye chumba cha Huduma Kenya, kwenye sehemu hii kuna mwanadada anayewahudumia wateja wawili ambao wanamuuliza au anawaelekeza kulingana na jinsi wanavyomliza yeye mwenyewe.

Hivi ni vyeti vya kusafiri. Vyeti hivi vinatumika kusafiri nchi ziliomo katika jumuia ya Afrika mashariki, yaani east African community .

Huyu ni judge mkuu wa mahakama kuu ya Kenya, Bi. Martha Koome, akihotubia katika hafla ya wanasheria, ambayo ilifanyika hapo awali, katika jiji la Nairobi.

Hapa ni ofisi za huduma. Mmoja kati ya wahudumu anawaongelesha wahudumu wenzake. Juu ya meza kuna tarakilishi ambazo zinatumika kusaidia katika utenda kazi, pembeni kuna wateja ambao wameketi wakisubiri kuhudumiwa.

Mtukufu Rais Daktari William Samoei Ruto, akiwa pamoja na bi. Martha Koome, jaji mkuu na spika wa bunge, bwana Moses Wetangula katika kongamano la wanasheria uliofanyika jijini Nairobi hapo awali.

Mwanaume huyu amefika katika ofisi za huduma ndiposa aweze kupata huduma za KRA, hapa mwanamke huyo ambaye ni mfanyikazi wa KRA anamshughulikia kwa kujibu maswali yake na kumfanyia anavyotaka.

Hawa ni wafanyikazi wa kitengo cha kutoa huduma nchini, yaani huduma Kenya. Wamepiga picha, mbele ya mojawapo kati ya ofisi zao.

Mwanamke huyu anafurahia hafla iliyokuwa ikiendelea. Mkononi amebeba bendera ya Kenya, huku amefunga tena bendera nyingine shingoni. Katika hafla hii, watu wanaonekana kusikiza ama kufuatilia kinachoendelea.

Kutoka kushoto kuenda kulia ni Bi Martha Koome jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya, aliyekuwa naibu rais wa Kenya bwana Rigathi Gachagua, rais wa tano wa nchi ya Kenya daktari William Samoei Ruto, naibu wa jaji mkuu wa mahakama kuu daktari Philomena Mwilu na aliyekuwa jaji mkuu bwana David Maraga wakiwa katika hafla moja.

Hawa ni mashabiki wa mpira wa kandanda. Mashabiki hawa wameketi ndani ya uwanja wa mpira sehemu yao ya mashabiki, wakishabikia timu yao inayocheza.

Wachezaji wako uwanjani. Wachezaji hawa wanasherehekea bao ambalo limefungwa na mmoja wao. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanatazama mechi hii inayoendelea.

Rais wa tano wa nchi ya Kenya, mheshimiwa daktari William Samoei Ruto alikua akikula kiapo katika hafla yake ya kuapishwa kama rais mnamo Septemba tarehe tano mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili.

Hawa ni majaji wa mahakama kuu ya Kenya. Kushoto ni Bi. Philomena Mwilu, msaidizi wa jaji mkuu, kulia ni Daktari Isaac Lenaola na katikati ni jaji mkuu Bi. Martha Koome.

Hiki ni chumba mojawapo cha Huduma Kenya, ndani ya chumba hiki kuna wateja ambao wameketi wakingojea kuhudumiwa na wahudumu wa Huduma Kenya.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kandanda ya Gor Mahia. Mashabiki hawa wamehudhuria mechi moja ya timu hiyo inyochezwa uwanjani. Mmoja wa mashabiki amebeba bango akionyesha furaha aliyonayo kwa timu yake.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu ya timu ya taifa ya Kenya. Wamesimama kidete wakiskia wimbo wa taifa linalochezwa kabla ya kupatana na wapinzani wao kwenye uga huu wa mchezo. Nyuma yao kuna bango kubwa linaloonyesha bendera ya Kenya na majina ya nchi ya Kenya yameandikwa kwenye bango hilo.

Huyu ni mmoja wapo wa mhudumu wa Huduma Kenya. Jamaa huyu ananakili mambo ambayo yanamhusu mwanadada huyu aliyeenda kusaidiwa na mhudumu. Kwenye hema, kuna wahudumu wengine ambao wameketi wakiwahudumia wananchi. Kando ya jamaa huyu kuna mwanadada anayeandika kitabu.

Huu ni uwanja wa mchezo wa soka. Kwenye uwanja huu, kuna wachezaji wa timu mbili ambao wanang'ang'ania mpira. Mmoja amevaa sare nyeupe na mwingine amevaa sare nyekundu.

Hapa ni ofisi za huduma. Wananchi wamepanga foleni wakingojea kuhudumiwa. Askari anaonekana amebeba bunduki huku akipiga doria kwenye chumba hiki.

Mashabiki wanafurahia mchezo ambao unaendelea katika uwanja huu wa mchezo. Wengi wananyoosha mikono huku wakifurahia matokeo. Mwingine anapuliza vuvuzela huku wengine wanatizama mechi hii inayoendelea.

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa raga wakionyesha upendo walio nayo kwenye timu wanayoishabikia. Mwanaume mmoja amepaka uso wake rangi za bendera ya Kenya, huku mwanadada mmoja amevalia nakshi kichwani ishara ya kuonyesha mapenzi walio nayo kwenye timu ya taifa ya Kenya ya raga.

Huyu ni Jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya Bi. Martha Koome, akila kiapo katika siku yake ya kuapishwa kwenye ofisi, iliyofanyika baada ya kuchaguliwa kama Jaji mkuu wa taifa la Kenya.

Hawa ni mashabiki wa mpira wa kandanda. Mashabiki hawa wanaimba nyimbo za kusifu timu yao huku wakielekea uwanjani. Mashabiki hawa wamevalia jezi za kijani kibichi kuonyesha upendo walionao kwa timu yao. Shabiki mmoja anapiga ngoma huku wengine wakiongoza kwenye wimbo.

Hawa ni wanaraga ya timu ya taifa ya Kenya. Hapa wanasherehekea ushindi waliopata katika mashindano yaliyopita hapo awali.

Mashabiki hawa wanashangilia katika mechi moja wapo ya awali ya timu ya taifa ya Kenya. Wengi wao wamebeba bendera za Kenya na usoni mwao kumejaa furaha sana.

Huyu ni Bi. Martha Koome, jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya, akiwa ameinua Bibilia akila kiapo, siku yake ya kuapishwa kwenye ofisi yake ya utendakazi.

Huu ni uwanja wa mchezo ,uwanjani humu kuna wachezaji wa timu ambao wanashereheka ushindi waliyopata katika mechi ambayo imekamilika uwanjani humu . Wanaonekana kusherehekea na kocha wao na mashabiki wao.

Huyu ni rais mstaafu, bwana Uhuru Kenyatta akikula kiapo siku yake ya kuapishwa kwenye ofisi kama rais wa nne wa nchi ya Kenya. Kando yake kunaye mama wa taifa Bi. Margaret Kenyatta na mmoja wa majaji wa mahakama kuu ya Kenya siku ya, wakimwapisha.

Hapa kuna wanaume wa tatu na mwanamke moja. Mwanamke akimkabidhi mwanaume kalamu, ndiposa aweze kutia sahihi. Juu ya meza, kuna maikrofoni. Watu hawa wameketi ndani ya hema.

Hawa ni mashabiki wa kandanda. Mashabiki hawa wanahudhuria mechi moja ya timu bainika nchini Kenya timu ya Gor Mahia. Mmoja amebeba vuvuzela huku akipuliza na kuna mwanashabiki mmoja ambaye amejichora mwilini kuonyesha upendo aliyonayo kwa timu hiyo ya Gor Mahia.

Wafanyikazi katika jengo la Huduma kwa sekta ya ushuru, yaani KRA, wanapewa funzo maalum na mkubwa wao kuhusu mambo yanayochipuka katika utendakazi wao.

Maafisa wa kitengo cha ushuru nchini Kenya yaani KRA wanafanya uwandikishaji wa wananchi. Juu ya meza wanayotumia kuna vitabu, kalamu na simu. Upande wa kushoto kuna kipatakalishi juu ya meza.

Hapa kuna waandikishaji wanaotoka katika kitengo cha huduma kenya. Waandikishaji hawa wanawasaidia wananchi ambao wamehudhuria hafla hii, kuweza kupata usaidizi tofauti tofauti wa kiserikali.

Tingatinga inachimba msingi wa jengo hapa, kando ya jengo hili kuna majumba mengine, watu wanaonekana wakitembea kando ya hayo majumba.

Huyu ni mwanariadha ambaye anacheza mchezo wa kuruka masafa marefu. Mwanariadha huyu ametua baada ya kuruka masafa marefu. Nyuma yake kuna wanariadha ambao wanamgojea kwenye foleni. Kando yake kuna makocha na waamuzi wanaoangalia mchezo huu unavyoendelea.

Hapa ni chumba cha huduma. Ndani ya chumba hiki, mhudumu anamshughulikia mteja ambaye ameketi katika moja wapo ya viti vilivyopangwa. Mbali kidogo kuna wateja wengine wanaongejea kwenye foleni kuhudumiwa na wahudumu wengine ambao wako katika sehemu hiyo nyingine

Huu ni uwanja wa mpira wa vikapu. Uwanjani humu kuna timu mbili zinazo uwania alama hapa. Kando ya uwanja huu kuna kocha ambaye amesimama akipeana mawaidha kwa wasichana hawa wanaocheza mpira huu wa kikapu. Kando ya kocha kunao wanaoshuhudia mechi hii.

Hawa ni wanaharakati na majaji na mawakili wa mahakama mbalimbali nchini Kenya wanaotembea wakibeba bango. Kwenye bango kuna maneno yanayoelekezwa kwenye korti kuu nchini, huku wakihimiza njia tofauti za kusuluhisha migogoro itafutwe.

Huyu ni Waziri Mkuu Mstaafu Raila Amolo Odinga. Anatumia kifaa cha kujisajili. Kando yake kuna mtu anayemsaidia kufanya hivyo. Juu ya meza kuna tarakilishi. Na kuna mwanamke anayetumia tarakilishi hiyo kunakili mambo hayo.

Huyu ni Rais wa nchi ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto akiwa amesimama kando ya Bi. Martha Koome jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya katika hafla ya kumuapisha mtukufu rais kama rais wa tano wa nchi ya Kenya. Nyuma yake kuna majaji wengine ambao wamesimama.

Huu ni uwanja wa mchezo. Uwanjani humu kuna wanariadha wa timu za taifa mbalimbali ambao wanashiriki katika mbio za masafa mafupi. Nyuma ya wanariadha hawa kuna mashabiki ambao wanawashabikia ambao wameketi uwanjani humu.

Hawa ni wafanyikazi wa kitengo cha huduma Kenya. Wafanyikazi hawa wanawasaidia wananchi kupata vyeti tofauti tofauti za kiserikali. Vilevile wako ndani ya hema na nyuma yao kuna magari mawili ambayo yameegeshwa. Wananchi wamesimama kwenye foleni wakisubiria kuhudumiwa.

Hao ni wanadada wanaocheza mchezo wa kandanda. Wanadada hawa walijiwashilisha kupiga picha ya timu kwenye mchezo wa chapa dimba uliofanyika hapo awali.

Gavana wa Nairobi, Johnson Sakaja akiwa na Martha Koome pamoja na Rais wa shirika la wanasheria nchini Kenya, LSK, Faith Odhiambo wakiwa katika uzinduzi wa wanasheria ambayo ilikuwa ikigusia mambo ya sheria nchini Kenya, hafula iliyofanyika Nairobi.

Hili ni tangazo lililofanywa na tume ya utumishi wa mahakama, kutangaza nafasi za kiambatisho na nafasi ya mafunzo kazini, kwa wale ambao wako na nia ya kujiunga na tume ya mahakama.